Karatasi ya masomo ya mtoto wa chekechea, amechora Bibilia na amepata baadhi ya maswali aliyoulizwa na kuanguka baadhi ili aweze kuelekezwa vyema katika elimu yake.

Mwanamke mwenye ulemavu ya miguu yote miwili anayetumia miguu ya bandia, ameketi kwenye kiti cha mbao kinacho mapambo ya mvuto ametabasamu. Amevalia shati nyekundu lenye mistari meusi.